Wahudumizi wawili walio hosipitalini, wamekaa wakiwa na furaha na kando yao kuna kompyuta juu ya kabati. Na pia wao wamevaa sare za hosipitalini.

Daktari huyu anaonekana akihudumia mgonjwa katika mdomo wake. Anaonekana akiangalia meno zake. Daktari amevalia sare za hosipitalini na pia amevalia barakoa kwenye uso wake, ili kujisitiri na magonjwa.

Chati hii iliyofungwa kwa miti miwili, ni ya daktari wa mapenzi , anatwambia kwamba anatibu dawa za ama ako na dawa za mapenzi nguvu za kiume kufunga mke au mume , pia ametupea nambari yake hapo chini.

Gari hili la Nissan ni ya kampuni ya mradi wa maji. Wanaotoa huduma wa maji hiyo wanaonekana wamesimama wakiwa wamevalia barakoa na glavu kwa mikono zao. Gari hilo limeegesha kwenye uwanja.

Dawa hii ya dosi moja ya sufuri nukta tano mililita ni dawa ya rubela, matumbwi tumbwi na surua. Inatumiwa na sindano hili kuweza kuweka dawa hiyo, kando yake kuna dawa ya rangi ya vifuniko ya rangi ya buluu na manjano.

Zahanati hii ni ya meno tunaona daktari anasaidia mgonjwa kutibu meno yake, inapeana huduma ya bure inaitwa kinga afrika.

Mkulima huyo ananyunyizia dawa kwa mimea yake kwa kutumia mfuko wa mgongo ili kunyunyizia dawa hiyo. Amevalia mavazi ya kujikinga na dawa hiyo. Anaonekana kuwa na miwani pia, viso na pia amevaa gloves na nguo zinazoweza kuzuia dawa hiyo.

Haya ni haya ni mafuriko ambayo yametanda katika mji huu . Magari yanaonekana yakipita kwenye mafuriko hayo yengine mengine yakizama kwenye maji hayo. Maji hayo ni machafu sana. Marangi ni magari ni ya rangi tofauti tofauti kama nyeupe, nyeusi, nyekundu.

Haya ni madawa yaliyo kwenye boksi. Kuna dawa ya tableti na pia kuna dawa ya kioevu. Rangi ya boksi ni ya rangi ya manjano na nyeupe. Kando yake pia kuna sindano inayotumiwa kuweka dawa hiyo.

Dawa hii ya asidi na folic na chuma inasaidia kuongeza nguvu na kinga ya mwili, pia kuboresha ngozi nywele na kucha. Husaidia ukuaji mzuri wa fetasi na pia inasawazisha utengenezaji wa seli za damu.

Janga hili limetokea kutokana na ukosefu wa mvua, na pia tunaona mnyama aliyekufa kutokana na ukosefu wa maji na pia ukosefu wa chakula. Huku kuna ukame. Watu wawili wanaonekana wakitembea katika janga hilo.

Mafuriko yametokea kwenye mji huu. Majani yanaonekana yakipita kwenye maji hayo na pia wasafiri wanapita kwenye pikipiki kwa kutumia maji hayo lakini yanawatatiza sana. Majani ni ya rangi ya manjano.

Dozi hii ni ya surua, matumbwitumbwi na rubela, MMR. Kando yake ni sindano inayotumiwa kutoa dawa hio ili kuiweka kwa mwili wa mwanadamu.

Dawa hii ya mitishamba ya kikundi cha Ahasaka inasaidia kutibu maradhi kama ya kuongeza mbegu, kuondoa ganzi kwenye uume, kukupa hamu ya kurudia tendo la ndoa, kuimarisha misuli ya uume. Husaidia pia wenye maumbile madogo madogo au kusinyaa pia walioadhririka na kujichaua.

Mwuguzi huyu anaonekana akifuta dawa akitumia sindano kutoka kwenye chupa ili aweze kuitibu kwa mgonjwa amevalia parakoa ili kujinga kwenye uso wake na pia amevalia sare za hospitali, wako hospitalini.

Dosi hii ni ya surua ,matumbwi tumbwi na rubella MMR . Ni dosi moja ya sufuri nukta tano mililita, kifuniko yake ina rangi ya buluu.

Wamama hawa ambao wamevalia shanga kwenye mwili wao haswa kwenye shingo ,wanabeba maji kwa mitungi kwa kutumia vichwa zao , wengine wameinamisha, wengine wameisimamisha maji hiyo.

Dawa hii iko katika fomu ya tableti. Kuna rangi nyeupe na rangi nyekundu. Ya kwanza ina miligramu ya mia tatu, inayofuata ni ya miligramu mia nne, inayofuata miligramu mia tano, na ya mwisho katika mkono wa kulia ni ya miligramu mia tatu.

Dawa ya Ibuprofen ni dawa ya maumivu, inatumiwa ili kutuliza maumivu na pia ni ya rangi nyeupe ambayo imeandikwa na maandishi ya rangi nyeusi.

Chupa hizi ni za dosi ya surua, matumbwitumbwi na rubella ya MMR ,ni ya dosi moja ya sufuri nukta tano mililita.

Chanjo hii ya surua, matumbwi tumbwi na rubela ni chanjo ya MMR na ni ya dosi moja ya kipimo cha sufuri nukta tano mililita. Kando yake kuna sindano inayotumika kuweka chanjo hiyo.

Wagonjwa wako hospialini wanaonekana wakiwa wamelala kwenye machela zao, wengine wanaonekana wakihudumiwa na madaktari. Wengine wamelazwa tu wakiwa wamefunukwa. Mmoja anaonekana akiwa amefungwa bandeji kwenye mguu wake. Wengine pia wanaonekana wakitumia oksijeni.

Mwanamke huyu anaonekana akipewa chanjo na daktari kwa kutumia sindano amevalia barakoa kwenye uso wake ili aweze kusitiri uso wake. Daktari pia amevalia sare zake za hospitali wako hospitalini.

Mtu aliyevaa Pete mkononi mwake anashikilia sindano akizivuta dawa hiyo ya rangi nyeupe. Sindano niya rangi nyeupe na samawati, ni hospitalini.

Uchimbaji unatumika kuboma majengo ya watu. Majengo haya ni makubwa makubwa sana yanabomolewa na mchimbaji huyo. Kando yake kuna polisi wanaoangalia uchimbaji huo ukibomoa manyumba.

Mgonjwa amelazwa hospitalini kwenye machela akiwa anahudumiwa na madaktari. Madaktari hao wanaona wamhudumie kwa kutumia paipu na pia kompyuta zao ili kuona data zake. Wamevalia barakoa ili waweze kujikinga.

Watu hao wanaosha mikono zao kwa mferi huu, wakiwa wamevalia barakoa kwenye uso zao ili kujisikiri na pia wanaosha mikono waliochafu walionawa na mikono zao.

Majumba haya yameporomoka sana ,maporomoko haya yanaonekana yakielekea kwenye mto ,mto wenyewe una maji machafu sana .Kando pia kuna majengo mengine makubwa makubwa, pia kuna manguo ambaye yameanikwa nje kwenye majengo haya.

Dawa haya ni za miti shamba, ni ya daktari anayeitwa Mduba. Tunaona dawa haya yanatibu ugonjwa kama nguvu za kiume b, mishipa ya ngiri, kaswende sugu, kisonono pia mapenzi na magonjwa tofauti tofauti vimehifadhiwa kwenye chupa.

Daktari huyu ameshika sindano kwa mkono wake wa kulia na dawa kwa mkono wa kushoto anaonekana akiangalia kipimo cha dawa hicho. Kando yake ni mama anayeshika mtoto anayepewa chanjo ya dawa hio

Muuguzi huyu anampea mtoto chanjo kwa kutumia sindano. Amevalia glavu kwenye mikono yake na pia amevaa barakoa ili kujikinga. Mwilini mwake amevaa sare za hospitali mama yake amemshika mtoto huyo.

Muuguzi huyu anaonekana akimpa chanjo mtoto , muuguzi amevaa sare za hospitali, Kando yake ni mama ya mtoto huyu ambaye amemshika mtoto pia mtoto akiwa anapewa chanjo hiyo, mtoto anaonekana akilia.

Mto huu ni wa maji chafu sana, mtu anaonekana akiendesha pikipiki yake akiwa akisukumwa nyuma na mtu mwingine, wakipita maji hayo chafu nyuma yake amebeba mitungi ya maji.

Mafuriko yametanda kwenye mji huu. Wasafiri wanaonekana wakitembea wakitumia miti hili kuweza kuangalia penye maji imefika, ama kuwasaidia kupita kwenye mto huo, pia yamefurika hadi yanaingia kwa manyumba yao. Maji yenyewe ni machafu sana.

Mama huyu amesimama katikati ya mitungi mingi iliyo kwenye laini, zikingoja kuwekwa maji, amejifunga na buibui kando yake kuna watoto ambao pia wao wamekaa.

Mgonjwa ambaye amekaa kwenye machela anaonekana akishika mtoto mdogo akiwa amemfunika vizuri , kando yake kuna watu wanaokaa kumpea mawaidha na wamekuja kumuona.

Kuna mjengo lililoporomoka na vitu kusambaratika na mainjinia wanaonekana wakiiangalia wengine wakiisongea karibu ili waone kiini cha mporomoko huo.

Muuguzi anampea mtoto wake chako kupitia mkono wake akitumia sindano ili aweze kuweka dawa ndaani ya mtoto huyo . mama yake amemshikilia kando. kando pia kuna wauugizu wengine wanao peana chanjo.

Daktari wawili ambao wamevaa glavu na barakoa na neti kwenye vichwa zao wanaonekana wakimhudumia mgonjwa mmoja ambaye amelazwa kwenye kiti.

Mgonjwa ako hospitalini na anahudumiwa na daktari na daktari pia anaonekana akimhudumia na kuna msaidizi.

Mgonjwa anaonekana akihudumiwa na daktari kwa kutumia tochi na sindano kuhudumiwa katika mdomo wake. Madaktari hao wamevaa sare na barakoa ili waweze kujikinga na mgonjwa naye amelazwa kwenye machela.

Mtoto anapewa chanjo na daktari kupitia mdomo. Mama yake amemshika ili aweze kupata chanjo hilo. Muuguzi huyo anaonekana akiwa amejikinga kwenye uso.

Watu hawa wanabeba mitungi ya oksijeni iliyojaa oksijeni. Mitungi haya yanapelekwa hospitalini ili yaweze kutumika. Limeshukishwa na lori moja la rangi nyeupe.

Mama huyu anapewa dosi ya dawa fulani na daktari anatumia sindano ili kumpa dosi hiyo kupitia mkono wake.

Mama anamshika mtoto mdogo aliyezaliwa. Wako katika chumba cha hospitali, mahali ambapo alipata kusaidiwa ili kuzaa. Anamuangalia mtoto wake macho kwa macho.

Kuna mgonjwa anaye hudumiwa na daktari. Mgonjwa amekaa anamuangalia daktari. Daktari anaonekana kumpa maelezo kuhusu hali yake akiwa amebeba kalamu mkononi na kwenye meza kuna karatasi ambazo amezieka.

Chupa kadhaa yenye vifuniko ya rangi ya manjano, ya dosi tano ni ya chanjo za kawaida za kuzuia homa.

Alama inaekwa kwa mkono wa mpiga kura baada ya kupiga kura. Hii inasaidia kuonyesha kuwa mwenye ako na hiyo alama ashapiga kura, sasa hawezi rudia tena kupiga kura.

Daktari anampea mtoto mdogo dosi akitumia kupita kwa mdomo na mama yake pia amekaa chini akiwa anamshika, wote wako hospitalini.

Lori limepata ajali na kando yake kuna watu wengi ambao wamekuja kushuhudia lori hilo lililopata ajali. Kando yake pia kuna lori la danger petroleum lililoegeshwa kando.

Dawa zenye ziko katika tableti zimewekwa, kwenye pakiti tatu na zinaonekana kuwa zinatibu measles , na rubela, ni chanjo za kupewa watoto.

Chanjo hii niya homa ya manjano inasaidia kutibu homa, inatumika kwa kunyonya na sindano alafu kisha kuwekwa kwa mwili ya mwanadamu kwa kupitia sindano.

Chanjo hii ni ya surua ,matumbwitumbwi na rubella ,inatumika kuweka kwa sidano alafu daktari anaweza kuidunga kwa mwili wa mwanadamu.

Mjengo huu umeporomoka sana kutoka juu hadi chini, ilikuwa ni mjengo wa ghorofa, wanakijiji wanaonekana wakikimbilia kuona mporomoko huo wa mjengo.

Mwanamke huyu anaonekana akipewa dosi kwa kutumia kwa kutumia mkono wake. amevaa barakoa kwenye uso wake, daktari anatumia sindano ili kumpea dawa hio.

Mama huyu Yuko katika kitanda Cha hospitali machela anashika mtoto wake ambaye ametoka kusaliwa na anamwangalia Kwa macho.

Mwalimu huyu anaonekana akifunza wanafunzi haswa wasichana jinsi ya kuvaa pedi za hedhi. Anaonekana akiwaonyesha jinsi inavyovaliwa akiwa ametumia suruali naye pia kando yake kuna mwalimu mwingine ambaye ameketi.

Hawa ni watu wanayo kwa kwenye kampeni ya NASA. Kampeni hii ya urais. Watu hawa wanaonekana kuvalia sare za chama cha NASA. Hawa watu wanaonyesha usaidizi na upendo kwenye chama chao. Hii pia husaidia katika kuleta demokrasia kwenye nchi.

Mikono hizi mawili yameshikana yanaonekana kua na povu mkono kutoka na sabuni iliyopakwa kwenye mikono haya.

Mgonjwa aliyevaa barakoa anaonekana aki akipewa dawa na daktari, daktari anatumia sindano ili kumpea hio dosi.

Nesi wako hospitali na madaktari wanajaribu kushugulikia mgonjwa aliye lazwa kwenye machela. Wenyewe wamevaa sare za hospitali ili kuwatambulisha kua ni madaktari.

Tableti ya rangi ya manjano iliyo kwenye tableti ya dawa imewekwa kwa mkono ikiwa na dosi mbili.

Chanjo ya homa ya manjano ya dosi moja. Kando yake kuna chupa yenye iko na tableti ya nyeupe nyeupe, ndogo ndogo na chini yake kuna sindano inayotumiwa kupeana hiyo dozi.

Dawa ya azinthromycin yenye miligramu mia tano iko na tableti yenye urefu ya millilita kumi na upana wa millilita tano.

Mgonjwa huyu amelazwa kwenye machela na wauguzi wanaonekana wakiangalia katika mdomo wake kuangalia kutatua shida ambalo liko. Wauguzi hawa wamejikinga kwa uso na pia wamejikinga kwa kutumia barakoa na kichwa pia wamefunga.

Daktari anashughulikia mgonjwa aliyeko kwenye machela akijaribu kumfunika vizuri ili asifiwe asionekane kando yake kuna blanketi ya kutumika kumfunika.

Watoto hawa wako katika kiangilio cha watoto wachanga, na kando yao kuna wauguzi wanaowasaidia kuwapa huduma wanazofaa kutumia.

Mafuriko yamefurika hapa na magari yanaonekana yakipita, mbele kuna ambulensi inayokuja huku ikiwa inawaka kwa rangi tofauti tofauti katika mafuriko haya, mwanaume huyu anaokana akiskuma mkokoteni wake.

Mtoto amelazwa kwenye machela, anaonekana kuwa hali yake si mzuri ndiposa yuko hospitalini ili aweze kuelekezwa na madaktari. Wazazi wake wanaonekana wakimwangalia vizuri akiwa amelazwa.

Wanawake hao wanaonekana wakipanga laini ili waweze kuchota maji kwa kutumia mfereji huu. Amepanga mitungi zao wakifuatana ili waweze kuchota hiyo maji.

Mama huyu yuko katika uwanja we yenye una ukame. Kunaonekana kuwa mvua kakunyeshi huku, miti yamekauka kabisa na mengine yanaanguka.

Mama wawili wanatumia mashine ya kutengeneza barakoa wakiunda barakoa zao zenye rangi ya kalaa ya samawati na mashine ya kuunda barakoa ni ya rangi nyeupe.

Daktari na muuguzi wanaonekana wakimpea huduma mgonjwa mmoja kwenye mdomo wake, wanaonekana wakimulika mdomo wake ,madaktari hawa wamevaa barakoa ili waweze kujikinga.

Mlinda usakama aliye vaa sare za kazi na barakoa, anaosha mikono akitumia mvereji na tank iliyoekwa Ili itumiwe.

Dawa hii ya Risperdol ya miligramu nne inaonekana kutibu changamoto za hasira ama uzima, ina tableti kumi kwenye pakiti moja na tableti yenyewe ni ya rangi ya kijani.

Watoto wako darasani wakipewa mafunzo. Mwalimu yao yuko huko kando. Mwanafunzi mmoja anaonekana akifunza wanafunzi hawa wengine.

Pedi za usafi za rangi tofauti ziko katika meza kama rangi ya buluu na walio mbele yake wamebeba karatasi iliyoandikwa "Kukomesha pedi".

Dawa hii ni ya wamasai na inasidia kupata tiba na wanasema kuwa niya kwa asilimia mia moja ndani ya tanzania na pia nje wanaeza uza.

Mto huu umefurika sana. Barabara linaonekana likipita katikati ya mto huu lakini kijiji hiki kimefurika na maji.

Mama huyu anatobolewa maskia na mtoboa maskio amevalia nguo ya rangi nyekundu na nyeusi.

Bima hili linasaidia kutatua tatizo la kichwa kama tatizo la kipanda uso, kupoteza ufahamu , kizungu kizungu cha mara kwa mara .

Daktari na nesi wanahudumia mgonjwa mmoja aliyelazwa kwenye machela, daktari na nesi wamevaa wote barakoa, na sare za kazini.

Msaidizi wa afya ameenda kwa nyumba ya mwanakijiji mmoja anaonekana akimpa maelezo kuhusu afya wakiwa wamekaa kwenye kitanda chake kitanda yake kuna nguo zake ambazo amezipanga panga

Daktari hao wanaonekana wakishughulikia mgonjwa kwenye mdomo wake. Wote wamevaa barakoa na glavu kwa mikono yao. Pia wamevaa sare za kazi.

Mafuriko yametanda huku. wasafiri wanaonekana wakiwa wamefikiwa na maji kwenye kwenye magoti zao maji ni mingi sana ambayo yamefurika.

Daktari anaonekana akivuta dawa kwenye chupa, akiweka kwenye sindano ili aweze kutumia kudunga dawa hiyo kwa mwili wa mtu. Amevaa barakoa kwenye uso wake.

Mwanamke amabaye amevalia buibui ameshika mtoto wake ili aweze kupata chanjo. Dakatari anamupa chanjo kwa kutumia sindano. Daktari amemshika vizuri ili aweze kumpa chanjo.

Mwanamke anaonekana akiwa amebeba mtumgi mgongoni wa maji. Na mbele yake ametumia shuka kubeba mtoto katika tumbo chake.

Taulo hizi za hedhi ni ya rangi ya samawati zimepangwa na mama anaonekana akizishika kwenye meza.

Nyumba hili linaonnekana limechomeka mabati zake sinaonekana kama zimearibika zimaribiwa na moto huu.

Maji yamefurika kwenye nyumba kutokana na mvua mkubwa uliyonyesha. Wanawake wawili wanaonekana wakichota maji wakijaribu kuzipunguza kwa nyumba hiyo. Moja wao amevaa barakoa.

Machela iko katika hospitali hii, ambayo inatumiwa kubeba wagonjwa ama wagonjwa kulalia hapo wanapo hudumiwa na madaktari. Zimefunikwa na shiti ya rangi nyeupe juu yake kuna televisheni ambayo mgonjwa anaweza kuwa akitazama pia.

Mama huyu anapewa chanjo na daktari, kupitia mkono wake. Daktari pia na mama huyo wanaonekana wamevaa barakao ili ya kujikinga.

Wagonjwa wako hospitalini wakiwa wamekaa kwenye machela yao. Mmoja anaonekana akiwa amelala akitumia mashine ya oksijeni mwingine amekaa chini kwenye machela yake akiwa anaangalia chini akiwa amevaa sare za hospitali.

Kibao cha kuskuma imetumika kubeba maji kuwaletea hawa watu wanaoichi kwenye ukame, huko kunaonekana kimekauka sana hakuna mvua iliyonyesha huko.

Kuna mafuriko yamefurika eneo hili, wapita njia wanaonekana wakitembea katika maji mingi yaliyofurika wakiwa na ugumu kwa kutembea pia yamefurika katika nyumba zao.

Mafuriko yametanda katika kijiji hii, watu wanaonekana kuskuma pikipiki zao kwenye maji hayo mengi, gari pia linaonekana likijaribu kupita kwenye mafuriko hayo.

Muuguzi anasaidia mtoto mmoja kumvalisha nguo na akiwa amevaa barakoa. Na kando yake kuna muuguzi anayeongea na mama aliye mjamzito akijaribu kumpea maelezo. Na kando yake kuna kitanda cha kutumika hospitalini.

Chanjo hii ni ya surua ,matumbwitumbwi na rubela, ni chanjo inayotumika kwa kudunga kutumia sindano, ni ya milimita ishirini.

Mafunzo hapa yanapeanwa, mafunzo haya ni ya kuhamasisha virusi vya ukimwi, wanaopeana mafunzo haya wanaonekana wakiwa wamevaa shati ya rangi ya manjano.

Watu wanapewa maelezo kuhusu tiba ya hospitali ya SHA, wanaonekana wakisikiliza vizuri iliwaelewe wanacho ambiwa, na kando yao kuna begi za rangi nyeupe nyeupe na pia wamevaa sare za hospitali.

Mwanamke Mmoja anaonekana amelazwa chini na anapewa huduma ya matibabu ya kwanza, wengine wamekaa chini kwenye viti.

Daktari wa meno anaonekana akihudumia mgonjwa akimhudumia meno zake akiwa amelazwa kwenye kitanda ili aweze kuhudumiwa vizuri, daktari amevaa barakoa na pia amejikinga na akavaa sare za hospitali.

Mwanamume huyu anapewa chanjo na mhuduma wa afya, kutumia sindano anapewa kwenye mkono wake, pia amekaa kwenye kiti ili apate dosi hilo.

Dawa ya maumivu ya uvimbe Ibrupofen yenye colour ya kijani.

Mtu mmoja anaonekana akipeana hotuba, akihutubia watu waliokaa chini. Watu wenyewe wamekaa na wanamsikiliza maneno anayoyasema.

Watoto hao wananawa mikono yao ili kutoa uchafu ilio kwa mikono yao. Wanatumia mifereji kunawa mikono yao, na ndoo iliyo tumika ni ya rangi nyekundu iliyo hifadhi maji.

Mkulima huyu amevaa mfuko wa mgongo kwenye mgongo wake na amevaa sare za kujikinga pia anaonekana kunyunyizia dawa kwenye mimea ili aweze kukinga ugonjwa au wadudu fulani.

Dara hii ni ya surua , matumbitumbi na subela. Ni dosi ya sufuri nukta tano mililita. Kando yake ni boksi yake na pia Kuna shindano ambayo ni ya kutumia hili kuchukua dawa hiyo kuweka kwa mgonjwa.

Mkulima yuko shambani amepepa mfugo wa mgogo kwenye mgogo wake akinyunyisia dawa kwenye mimea mimea huo ni mahindi, mkulima amevalia nguo cha kujikinga kwenye mwili wake na pa mkono wake na uso wake.

Chanjo hii ni ya, ni chanjo moja sufuri nukta tano, ni chanjo ya surua, matumbwi tumbwi na rubela.

Wote hawawako Kwa meli ya safiri kuu kenye meli kando ya inaonekana ni nyumba zao Kuna ndizi ambazo zimepangwa kea kuwa yeye anaonekana kuwa Ako na nguo machafu.

Mtoto anadungwa sindano na daktari kwa makalio yake daktari amevalia barakoa ili kujikinga kwenye uso pia amevasilia sare za hospitali na kwenye mikoni yake amevalia glovu. Mama anaonekana akimwangalia mtoto wake kwa uchungu anapodungwa.

Chanjo hii nni chanjo ya surua, matumbwi tumbwi na rubela ya MMR,ni ya mililita ishirini. Kando yake kuna sindano na pia kando yake kuna kamba.

Mkono huu iliyovaa glovu inashika dawa ya chanjo kwenye chupa kidogo na pia kando yake kuna sindano inayochuma kuweka chanjo hiyo.

Watoto washule ambao wamevaa sare za shue, wanachota maji kwa kutumia mfereji, maji hiyo imefahidhiwa kenye tangi iliyopewa na hoko ... kando yao kuna mwalimu ambaye amesimama.

Barabara hii linaonekana likiporomoka kutokana na maji mengi yaliyofurika. Watu wanaonekana wakipita kwenye lami hiyo wengine wakipiga picha maporomoko hayo.

Daktari amevaa glovu na barakoa kwenye uso wake pia amevaa sare za hospitali anaonekana akimhudumia mgonjwa kwenye mdomo wake kando yake Kuna meza.

Nyumba hii ni ya manyatta. Iko katika nchi ambayo ni kavu. Inaonekana kuwa miti zimekauka. Kuna ukame uko. Mvua haiko. Katika hizo miti kuna leso ambayo imeshikwa na miiba na nje ya manyatta pia kuna mtungi wa maji.